Msichana mdogo anaonekana akijifunza au kufanya kazi ya nyumbani akitumia kompyuta mpakato. Anaonekana mwenye furaha na makini akiandika kwenye daftari. Hali inaashiria elimu ya mtandaoni au kujifunza nyumbani.

Taswira hili inaonyesha mazingira ya kujifunza au kufanya kazi mtandaoni. Kuna kompyuta mpakato iliyo wazi ikionyesha kiolesura cha kujifunza kwa njia ya mtandao, chenye video na maudhui mbalimbali ya kielimu pamoja na mwalimu akionekana kwenye skrini. Karibu na kompyuta kuna kitabu kilicho wazi, kalamu na kikombe chekundu, ikiashiria mazingira ya kujifunza au kufanya kazi kwa makini.

Huyu ni mwanamke mwenye nywele nyeusi zilizopinda akishika karatasi, anaonekana ameketi kwenye dawati na kompyuta ndogo iko mbele yake, nyuma yake kuna ubao mweupe mwenye maelezo na dirisha kubwa au mlango wa kioo.

Mtu huyu ameketi kwenye dawati akitumia komputa dogo na skrini kubwa ya nje. Kwenye skrini kubwa kuna mkutano wa video unaoendelea unaonyesha washiriki wengi wakili wa taifa .Mtu huyu anaonekana akishiriki kwenye mkutano huo huku mkono mmoja ukiwa kwenye kibodi na mwingine ukiwa umeshika kalamu au kifaa kinachoelekeza kwenye skrini.

Taswira inaonyesha mfumo wa malazi unaofanana na hosteli. Chumba chenye kitanda chenye shuka ya kijani kibichi. Kuna chandarua cheupe kinachoning'inia juu ya kitanda pia kuna kabati cha mbao chenye kioo kinachovutia.

Huu ni ukumbi wa mihadhara au chumba la sinema lenye viti vilivyopangwa kwa mtindo wa ngazi, vikiwa vimeegeshwa kwenye jukwaa au eneo la mbele. Viti hivyo vinaonekana kuwa vya mbao na vimepangwa kwa safu na kuna njia ya kupandia ngazi katika safu za viti.

Huu ni mchezo wa mpira wa kikapu unaoendelea ndani ya uwanja wa mchezo. Wachezaji kadhaa wanaonekana uwanjani, mmoja wao akiruka juu kutupa mpira kuelekea kikapuni. Uwanja unaonekana kuwa na viti vya watazamaji na taa za kutosha.

Hawa ni watu wawili wameketi kwenye meza iliyojaa karatasi na vitabu mmoja anaonekana kuwa mwalimu au mwanafunzi na mwingine anaweza kuwa mwanafunzi au mwanafunzi anayepokea mafunzo.

Hawa ni watu watatu, wanawake wawili na mwanaume mmoja wakiwa nje. Mwanamke aliye kushoto amevaa shati jeusi na anashikilia cheti au hati fulani. Mwanaume aliye katikati amevalia shati zambarau na akiishikilia kitu kilichofungwa na kitamba chenye michoro cha rangi. Mwanamke aliye kulia amevaa nguo ya zambarau na kitamba cha kichwa cha blue naye pia ana kitabasamu.

Huu ni jengo kubwa, lenye rangi mbalimbali, vikiwa na paa na bati lenye zulia ya kijani na manjano. Mbele ya jengo, kuna eneo la wazi la maegesho na lori ndogo jeupe limeegeshwa hapo.

Hawa ni kundi la wanafunzi wengi, wao wakiwa wamevaa sare za shule. Wamesimama kwenye jukwaa au ngazi. Wanaonekana kushikilia vyeti vya karatasi, jamabo linaloashira kua labda wanatunukiwa au wanashiriki katika afla.

Hawa ni watu watatu, wakiwa nje kwenye eneo lenye nyasi. Mtu mmoja ameshika chombo chenye chakula na mwingine yuko karibu na sufuria ya kukaangia, ambacho kinaonekana kuwa na nyama. Wanaonekana kuwa wanapika au kuandaa chakula nje.

Hawa ni watu watatu wakichinja au kuandaa nyama, wanaonekana wamekusanyika karibu na bakuli kubwa lenye vipande vya nyama. Mmoja wao anatumia kisu, huku mwingine akishika bakuli la kijani kibichi mbele yao.

Hili ni darasa lenye wanafunzi watatu. Mmoja wa wanafunzi hao ambao yuko mbele upande wa kulia, ameketi kwenye kiti cha magurudumu na yanaonekana kuandika mezani pake. Wanafunzi wengine wawili wako nyuma yake na pia wamejikita katika shughuli zao za masomo. Wakiwa wameketi kwenye viti vya kawaida vya darasa. Mazingira yanaonekana kuwa ya darasa la shule, na madawati na viti vikiwa vimepangwa.

Hawa ni wanawake wawili, mmoja amesimama nyuma ya mwingine, aliyeketi kwenye meza. Mwanamke aliyesimama, anatabasamu na ameshika kalamu. Mwanamke aliyeketi, ana miwani na anaonekana akifanya kazi au kujifunza, na kuna vifaa vya kuchora au kuandika mezani, kama vile penseli na kalamu.

Huyu ni mtoto mwenye tabasamu pana, anayeonekana kuwa na down syndrome akicheza mchezo wa shanga. Mtoto huyu anaonekana kufurahia sana huku akicheza na kuweka kidole mdomoni. Nyuma yake kuna mtu mzima ambaye anaonekana kuwa anashiriki naye katika mchezo huu.

Hili ni kundi la watu wanne. Wanaume wawili na wanawake wawili wakifanya ishara ya mikono; labda wakijifunza au wakifanya mazoezi ya lugha ya ishara. Mwanamke mmoja yuko mbele akionyesha ishara ya mkono yake, huku wengine watatu wakiwa mbele yake wakifanya ishara zinazofanana wakitabasamu. Inaonekana kama darasa la lugha ya ishara au watu wanaotumia lugha ya ishara.

Hawa ni kundi la wanafunzi wanne, wakisoma pamoja kwenye maktaba. Wamekaa kwenye meza na mmoja wa wanafunzi anaonekana kuwa kwenye kiti cha magurudumu. Mwanafunzi mmoja, amevaa hijabu, mwingine ana miwani na nywele zenye rangi.

Huyu ni mwanaume akiwa ameketi kwenye meza, akiandika au kuchora kitu kwenye karatasi nyeupe. Amevalia kofia nyeusi na shati la bluu. Kwenye meza pia kuna kifaa cha bluu kinachoonekana kama sanduku la sanaa au kifaa cha elektroniki. Nyuma yake kuna dirisha na inaonekana kama mazingira ya ndani.